Hapa ni duka la ama ni soko pale watu wameeka manguo zao chini ili wauzaji waweze wakuje kuna watu aina aina wakiwa pale wakipakuwa ile nguo ambayo imewapendeza.

Samaki hizi ambazo zimechomwa, alafu akaweka katika kipande hicho. Akiwa ameipanga. Pale kuna watu, kuna mwanamke mmoja ameketi, huenda yeye ndio msaji wa hizi samaki.

Nyumba hii pale ikiwa ni ya kupendeza imeekwa pale alafu kando yake kuna maandishi ambayo imeandikwa ili mtu yoyote angependezwa kununua hii nyumba afuatilie hizo orodha zote.

Hapa ni soko ambako watu wamekuja na mali zao tofautitofauti za shamba ili waweze kuuza, pale kuna watu wamepanga vifaa vyao kwa gunia ili waweze kuuza.

Hapa ni soko ambapo pale kuna watu wamekuja na mimea zao za kulima. Wamekuja na manyanya ili waweze kuuza. Pale tena kuna watu ambao wamekuja ili waweze kununua zile vifaa katika hii soko.

Hapa ni soko ambako wauzaji wakiwa wameeka pale wakipanga mfuko. Mifuko ya rangi tofauti tofauti. Katikati kuna mahali ambapo watu wanaeza pita. Muuzaji akiwa amepanga mali zake vizuri ili aweze kuuza.

Ndizi hizi zikiwa zimefugwa juu ya hii gari, gari hili ni gari yake cheupe, ikiwa katikati ya barabara ikibeba ndizi hizi huenda hizi ndizi ikiwa inabeba soko.

Watu hawa watatu, wanaume wawili, mmoja akiwa amevaa suti lake na ameshika simu. Wawili hao ukieda ni familia wakitaka kununua gari. Nyuma yake kuna magari ya rangi tofauti, kuna nyeupe na nyeusi.

Hapa ni duka la nguo ambayo nguo imekunjwa vizuri alafu ikaekwa katika sanduku hizi. Pale kuna mti ambayo inaonyesha nguo jinsi imefungwa kwa kuvutia ili aweze angependa kununua achukue kile ambacho kimependeza.

Gari hili Kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama kando yake kuna maandishi ambayo imeandikwa Rawa auto, kando tena ya hii gari kuna magari mengine tofauti tofauti ikiwa imepanga laini.

Magari haya ya rangi tofauti tofauti zikiwemo imeendeshwa katikati ya nyasi. Kando yake kuna watu ambao wamesimama alafu huko mwisho tena kuna watu wakiwa wengi uenda wamehudhuria mkutano fulani.

Mwanaume mmoja ambaye amevaa shati lake nyeupe akiwa ameshika glasi akiwa anamwaga maziwa pale. Kando yake kuna maandishi imeandikwa katika ile mashini ya maziwa.

Gari hili, likiwa pale, inabeba magari. Kuna magari ya tofauti tofauti, ikiwa mbili nyeupe na moja iliyoko katikati nyeusi. Kando yake tena, kuna magari mbili nyeupe.

Hapa ni soko ambapo katikati kuna watu wanapita alafu kwa vibanda watu wameeka manguo tofauti tofauti. Pale tena wameanika nguo ili waweze kuuza.

Hapa ni soko ambapo kuna mavitu tofauti tofauti za wakulima. Pale kuna mwanaume ambaye amesimama katikati ya kibanda ambayo kuna nguo tofauti tofauti ameeka kwa laini ili aweze kuuza.

Mwanaume mmoja ambaye amesimama kando ya kibanda akiwa pale ameshika vifaa huenda yeye ni muuzaji akiwa anapanga vitu kwa orodha ili aweze akauzia wanunuaji.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti zikiwemo pale imeegeshwa katika nyasi. Katikati kuna wanaume ama kuna watu pale wamesimama. Pale mwisho kuna hema wa rangi yake nyeupe.

Magari haya kwa rangi tofauti tofauti kuna nyeusi zikiwemo imewekwa pale ama imewekeshwa pale katika nyasi. Kando yake kuna mwanamke mmoja ambaye amesimama pale mbele ya gari huenda ni gari yake.

Mwenye simu hii akiwa amefungua pale page inayoonyesha jinsi pesa yake ilivyotumika. Pale juu ikionyesha pesa ambayo yeye akonaye katika simu huu. Alafu kando hio kuna gari yake nyeusi.

Matunda haya ikiwa matunda tofauti tofauti ,ikiwa imeekwa pale na mkulima katika gunia hii. Pale kuna kitu ambayo inatumika kupima ikiwa kuna mtu anataka kununua.

Hapa ni soko ambao wakulima wamekuja na mali zao tofauti tofauti kutoka shamba ili waweze kuuza hapa soko. Katikati kuna watu ambao wanapita. Hapa kuna viazi na nyanya na mahindi na karoti.

Hizi ni noti za pesa elfu moja zikiwemo pale zimepangwa ,hizi ni pesa alafu tena pale chini kuna mia tano ,hizi ni pesa ambazo haswa hutumika pale ambapo wananunua vitu katika jamhuri ya Kenya.

Magari haya kwa rangi tofauti. Kuna gari mweupe na kuna gari nyekundu, zote zikiwa pale alafu kuna maandishi pale juu. Hizi ni magari ambazo ziko tayari kuuzwa.

Hapa ni soko ambapo watu wamekuja na mali zao tofauti tofauti wakaanika pale ili waweze kuuza. Pale kuna mwanaume mmoja amevaa shati lake nyekundu akiwa amesimama uku wanauza mali tofauti tofauti.

Gari hii mmoja kwa rangi yake nyekundu ikiwa imesimama katikati ya jumba hilo pale juu kuna maandishi ambayo imeandikwa service huenda hii gari ikiwa soko kuuzwa.

Chumba hili ambapo pale juu imeandikwa na maandishi Sunny Forex Bureau mlango ikiwa imefunguliwa. Hapa ni ambapo watu hutumika hasa kutoa pesa ama kama unataka kukopa pesa.

Pale ni duka ambayo mlango umefunguliwa alafu tena dirisha. Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama mbele ya hiyo dirisha akiwa labda ananunua alafu kuna mtu ndani ambaye amevaa koti lake nyeupe.

Gari hii kwa rangi yake nyeupe, zikiwa magari haya zimeegeshwa karibu na nyasi alafu watu wakiwa pale wamekaa katikati ya gari hio.

Orodha ambayo inaonyesha jinzi pesa ilivyo tumika, pale juu kuna pesa ambazo mtu yeye bado akonazo kwa simu. Alafu hapo kuna mwana mke na mwanaume ameonyeshwa katika picha.

Mwanaume moja ambaye amesimama kando ya ndizi, hizi ndizi ambazo zimekatwa, mingi na akaweka kwa laini ikiwa pale akingoja labda lori ikuje ili abebe hizo sokoni.

Duka hii moja ikiwa imefunguliwa alafu kuna mali tofauti tofauti ameitoa nje. Pale kando kuna wanaume wawili ambao wameketi, uenda wao ndio wanauza wakigonja watu wakuje wakanunue.

Hawa wanaume ambao wamesimama mbele ya duka. Duka hiyo ikiwa na maandishi pale juu iliyoandikwa kwenye rangi yake nyekundu imeandikwa destiny diaries alafu kando kuna ngombe imechorwa.

Magari haya ni ya rangi tofauti. Kuna magari manne iliyo na rangi nyeusi, alafu moja kwa rangi nyekundu. Ikiwa imewekwa pale katika laini inayovutia, katika hiyo soko, pale juu kuna maandishi inasema Mercedes Centre LTD .

Hawa ni watu ambao wako katika soko, ambayo pande zote ikiwa kuna manguo ambayo wameanika halafu wameipanga kwa laini ili iweze wauzaji waweze kununua, watu wakiwa wengi wakipita katikati ya barabara huo.

Gari hili moja Kwa rangi yake nyeusi ikiwa imesimama mbele ya nyumba pamoja pale nyuma ikiwa na mlango ikiwa imesimama mbele ya nyumba ya ghorofa ,halafu pale kuna maua ambayo imekatwa Kwa laini.

Mwanamke, mwanaume huyu mmoja akiwa ameshika simu katika mkononi mwake pale kwa simu kuna picha ya mwanamke alafu tena kuna gari rangi yake nyekundu. Pale tena juu kuna maandishi.

Magari haya kwa rangi tofauti. Pale pia na kuna lori zikiwemo pale, kiwanja hio huenda ni ya kuuza ama ikiwa kwa soko ikiwa tarayi kuuzwa pale sokoni.

Hizi ni noti za pesa mia moja. Hapa kuna mwanaume mmoja ambaye amechorwa. Alafu pale tena kuna maandishi imeandikwa shilingi mia moja. Hizi ni pesa ambazo hasa hutumika na watu wa jamhuri ya Kenya.

Magari ya rangi tofautitofauti zikiwemo hapo ndani ya chumba hili, haya magari ikiwa labda mpya imetoka kutengenezwa ikiwa pale soko, ikingoja kuuza, pale kando ni nyumba vioo, alafu pale tena kuna mwanume amesimama.

Matunda haya ikiwa mkulima ameleta matunda yake kutoka shamba alafu akaipanga kwa laini ili aweze kuuza , kuna viazi, karoti na vitunguu zote zikiwa zimepangwa.

manguo haya yakiwa katika beli tofauti tofauti, pale kuna mzigo tofauti tofauti ikiweko katika hiyo chumba, inawezakuwa hizi nguo zimetoka katika nchi zingine tayari kubebwa iliwaweze kuuza pale kibanda ama soko.

magari haya ya rangi tofauti tofauti zikiwa zimewekwa pale Kwa laini inayo vutia haya magari huenda iko pale ikiwa inauzwa ama iko kwa soko ikiwa tayari kuuzwa.

Hapa ni soko ya mnyama ambapo pale kwa viio kuna nyama ambayo imekatwa na ikawekwa pale. Kando yake tena, kuna wanaume ambao wamevaa koti lao nyeupe. Kando kuna nyama ambaye imewekwa pale tena.

Mwanamke huyu ambaye amevaa koti lake nyeupe akiwa anapanga maziwa tofauti tofauti katika hapo, pale Kando yake kuna watu ambao wamekuja katika hii duka kuu.

Simu hii kwa rangi yake nyeupe pale amefungua orodha ya vile pesa inatumika, kunayo kama unataka kutuma pesa yako ama kutoa pesa iliyo ndani ya simu ama unataka kulipia mali, ukitumia pesa unaifuata hio orodha.

Noti hii ya elfu moja. Pale kuna mwanaume mmoja ambaye amechorwa alafu kando ya hiyo elfu moja kuna ng'ombe ama kuna wanyama. Hii pale imeandikwa shilingi mia moja na banki kuu ya central of Kenya .

Mwanaume mmoja akiwa amempatia mwanamke na mtoto uenda hii ni familia alafu mwanaume ameeka kompyuta yake kwa mapaja. Juu yake kuna maandishi.

Hawa ni watu wawili iliyo na mkono. Kuna mkunu mmoja ambaye amevaa kitu lake nyeusi akimpea kifunguo mwengine, pale chini tena kuna karatasi alafu kuna kalamu na gari yake ndogo.

Wanawake wawili wakiwa wanapiga gumzo, hapa kando kuna maandishi ambayo imeandikwa ambayo mtu anafaa kuwa ame register nayo ili aweze kupata benefiti ambayo ingehitajika kama mgonjwa.

Hapa ni soko ambayo wanauza matunda tofauti tofauti. Pale kuna watu ambao wamesimama pale katikati ya njia wakiwa huenda wananunua matunda haya. Halafu tena kuna wanunuaji

Hizi ni pesa ya jamhuri ya Kenya hizi ni pesa hizi pesa elfu hizi ni pesa ambazo imetolewa zilikuwa zinatumika kitambo lakini sai imetolewa Alafu ikarekebishwa zingine hizi ni pesa ambazo zilikuwa zimechorwa rais wa kwanza wa Kenya.

Hii ni chumba la gari . Gari ya aina aina ikiwa imewekwa pale ikiwa iko tayari kuuzwa. Ukiwa unatamani kuuza unaenda unapitia pale unapata gari iliyokupendeza macho alafu unainunua. Gari haya iko kwa colour tofauti tofauti unachukua ile colour unayopendezwa.

Hii ni duka. Duka hili limefunguliwa ambapo wanauza vitu kadhaa ama mali ambavyo inahitajika kwa nyumba. Tena hapa mbeleni ni ya kutoa pesa. Ukitaka kutuma pesa unaenda hapa, ama ukitaka kutoa pesa iliyo simu unaenda hapa pia wanakusaidia kutoa pesa yenyewe.

Hizi ni pesa. Pesa zikiwa kwa orodha, kuna elfu moja, kuna mia tano halafu kuna mia mbili. Zote zimepangwa halafu zimefungwa vizuri. Hizi ni pesa ambazo hutumiwa kwenye jamii ya Kenya.

Viatu aina aina hapa imepangwa ikifuatilia vizuri, mwenyewe ameipanga kwa laini iliyovutia ili wanaonunua waweze kuwa na kile kinachovutia macho na weweze kununua, yeye amefunga hapa na akaweka hapa kwa duka ama kwa kibanda lake ili akauze.

Hapa ni duka ama katikati ya soko, hapo kuna duka ambayo unaweza ukaenda kama unataka kutumiwa pesa ama unataka kutoa pesa ama unataka kutumia mtu mwingine pesa unaenda pale, tena nimeona anaziuza ndizi, amefunga yeye ndizi ili watu wanaotaka kuinunua wakainunue.

Hili ni gari ya mtu ama ya kampuni, ambapo hutumiwa kupeleka watu binafsi ama kupeleka watoto wa mtu ama ni ya mtu anapotumia kuenda pale ofisini ama kazini.

Hii ni orodha ambayo kila mzazi ama kila mtu anafaa kuenda hosiptali ili afunzwe ama aelimishwe jinsi ya kuilipia ili siku utakapo kuwa mgonjwa ama mtoto akuwe mgonjwa, unaenda pale hosiptali halafu unatibiwa bila kulipia maanake hii itakulipia.

Hii ni gari ama basi ambayo huenda iko kwa duka ama soko inauzwa, tena hii hua watu wanatumia kusafiri mahali, tena inaeza kutoka usiku uende nazo safari.

Hapa ni kiwanja ambapo gari zinaletwa ili waweze kuuzwa. Magari haya ni mapya. Inaweza kuwa imetoka kwa nchi zingine ama imetoka kutengenezwa iko tayari kuuzwa. Ziko kwa colour kwa rangi tofauti tofauti na ni mingi ili anayetaka kununua aweze kuchukua kile kilichompendeza akanunua.

Hapa ni kwa ofisi, ofisi hili sanasana huwa ni ya kuuzia magari, ukiwa mtu umependezwa na kile gari kilichokuwa umependezwa unaenda pale unaongea na meneja, ama mwenye mkuu anakusaidia gari kile ulichokipenda.

Matunda tofauti tofauti imepangwa ama imepanga kwa laini iliyovutia ili wateja waone kile kilichopendeza. Huyu mkulima amechuna matunda zake na akaleta kwenye duka kwenye soko ama kwenye kibanda lake ili akauze matunda zake.

Hapa ni kwa kutengeneza gari hapa ni chupa ambalo kuna aina aina ya gari Kuna nyeupe Kuna nyeusi hii ni gari imewekwa kwa fundi alafu unapaka rangi alafu inatengenezwa.

Hapa ni soko. Soko hapa mtu amekuja na vitu zake hasa za kimasai ili kuuzia warembo ama watu hapa. Ameleta vitu zake sokoni ama kibanda ama dukani lake ili kuuza vitu zake. Ameipanga kwa rangi iliyotofautia ili wateja waione vitu.

Hawa wasichana ni wasichana watatu kila mtu akiwa kwenye sanduku lake, wamekuja kuitoa pesa ama manaake kuweka pesa kwa nini yao kwa sababu hapa ninpa kuweka pesa ukitaka kuekewa ama ukitaka kutoa pesa uliyokuwa umeiweka.

Magari ya rangi tofauti zikiwepo pale tofauti zikiwa zimepangwa kwa laini nzuri, laini moja. Magari hayo huenda ziko kwa soko zikiwa tayari kuuzwa.

Mama mmoja ambaye amekuja na mtoto wake pale hospitali ili mtoto apewe, apewe chanjo. Hapa ameweka mtoto wake katika kitanda ili daktari aweze akampa chanjo huyo mtoto.

Hapa ni kwa duka ambapo kuna mama mmoja pale amesimama, huyu mama akiwa yeye ni muuzaji wa vitu ama amekuja ili aweze kuinunua. Hapa ni pa kama maziwa na tena kuna mayai.